Duka la kuuza maziwa ya Mount Kenya inaonekana ikiwa na michoro ya chupa na paketi ya maziwa kwenye ukuta huku ndani vinywaji mbali mbali kama vile soda zinaonekana.

Mwanaume mmoja aliyevalia suti ya rangi nyeusi anaonekana ameshikilia gari nyeusi iliyongaa na ni safi. Mwanaume huyo, anaonekana kutamani gari hili na anataka kulinunua.

Magari aina mbali mbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kwa njia unaovutia. Magari haya yanaonekana safi kuashiria kwamba yanauzwa katika sehemu hii.

Magari ya kifahari ya aina mbalimbali yanaonekana yameegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani, magari haya yanaonekana safi kuashiria kwamba bado ni mapya.

Magari ya kifahari yenye rangi nyeupe, yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia. Magari haya hayana nambari ya usajili kuashiria kwamba bado ni mapya na yanauzwa.

Magari mbalimbali, yenye rangi tofauti, yanaonekana yemepangwa, kwa njia unaovutia. Magari haya yanaonekana safi na yanangaa, kuashiria kwamba yanauzwa katika sehemu hii.

Magari ya kifahari ya aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yameegeshwa kando ya barabara kwa njia inayovutia. Mahlgarihaya yanaonekana safi kuashiria kuuzwa katika eneo hili.

Katika soko la wazi, mboga aina mbalimbali, zenye rangi ya kijani, zinaonekana zimepangwa kwa njia unayo vutia, mwanamke aliyevalia, surwali ndefu ya rangi ya nyeuzi anaonekana akizikagua.

Gari la kupepa wanaabiria yenye rangi nyeupe linaonekana limeekeshwa kwa njia inayofutia gari hili halina ata mandiko na linaonekana safi kuashiria kwamba pado ni mpya.

Kwenye soko la wazi viatu vya aina mbali mbali venye rangi tofauti vinaonekana vimepangwa kwa njia unaovutia kwenye rafu za duka huku ziking'aa.

Kwenye soko la wazi, matunda aina mbali mbali kama vile maembe, avokado na tika ya miba yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia.

Katika soko la wazi matunda aina mbalimbali, kama vile avocado ,maembe, tufahi, viazi vitamu na ndizi yanaonekana yamepangwa juu ya meza kwa njia unaovutia.

Malenge aina mbili yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia . Malenge yenye rangi nyeupe inaonekana ndogo huku malenge yenye rangi ya kijani na manjano yanaonekana kuwa kubwa.

Katika duka la kuuza nyama. Nyama zinaonekana zimening'izwa kwa njia unaovutia uku zingine zikiwa zimeekwa kwa kioo. Mfanyikazi aliyevalia ovaroli jeupe anaonekana kuendelea kukata nyama.

Lango la duka moja linaonekana kwa umbali likiwa na rangi ya kijani na maandishi ya MPESA . Huku ndani ya duka kuna mitungi ya maji iliyo na rangi ya buluu.

Katika sehemu ya maziwa kwenye supermarket , mwanamke mmoja aliyevalia ovalori cheupe anaonekana akizipanga maziwa kwenye rafu huku akiangalia kwa makini.

Katika soko uliojaa matope na maji kutokana na mvua kubwa ulio nyesha mazao ya shamba kama vile malenge, marmbe, ndizi na tunda mbalimbali zinaonekana huku wauzaji wakiwa wamesimama wanunuaji.

Magari aina mbalimbali yenye rangi tofauti yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia. Magari haya yanaonekana safi na yanang'aa kuashiria kwamba yanauzwa katika sehemu hii.

Viatu aina mbalimbali yenye rangi tofauti vinaonekana vimening'inizwa kwenye soko .Kando ya viatu hivi kuna ndoo ya rangi nyekundu na nyeupe inayotumika kutosha viatu hivi.

Lango la duka moja linaonekana kuwa na rangi ya bluu hafifu huku rafu za duka zinaonekana kuwa na vitu kama vile keki ndogo, maji, vinywaji na kadhalika.

Gari la (pick up)aina ya (Toyota Hilux)inaonekana limeegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi ya kijani kwa njia unaovutia. Kando ya gari hili kuna mtu alie simama.

Lango la duka moja ina rangi ya kijani na maandishi ya Mpesa huku mfuko ya kubebea mzigo zinaonekana zina ning'ina kutoka juu. Duka hili inaonekana kuhusika na huduma wa kutoa pesa na kuweka kwenye simu.

Gari la rangi nyeusi linaonekana limeegeshwa kwenye uwanja ulio na nyasi wa kijani. Gari hili linaonekana safi na linang'aa kuashiria kwamba bado ni mpya.

Katika soko la wazi mazao ya shamba kama vile viazi ,mahindi, karoti, nyanya, maembe, pilipili hoho na ndizi yanaonekana yamepangwa juu ya meza kwa njia unaovutia.

Duka lina rangi ya buluu na kijani na maandishi ya Mpesa kushiria kuhusika na huduma kama vile kuweka ama kutoa pesa kwenye simu huku rafu zikiwa na bidhaa kama vile sabuni.

Lango la duka la kuuza maziwa la kihindi dairy kuna michoro mbali mbali kama vile chupa, pakiti ya maziwa na ice cream huku dirisha la duka kuna mwanaume aliyesimama.

Mkono wa mtu mmoja unaonekana umeshikilia noti nyingi za elfu moja ya Kenya huku upande mwingine kuna mkono unaotaka kupokea. Mazingira inaonekana kuwa ya benki.

Kwenye soko la wazi, mazao ya shamba kama vile pilipili hoho, vitunguu, karoti , nyanya, viazi na mboga zinaonekana zimepangwa kwa njia unaovutia kwenye meza.

Noti ya elfu moja ya Kenya, imeonyeshwa kwa pande zote mbili. Huku sifa muhimu kama vile nebo ya taifa, picha ya rais ya kwanza, wanyamapori, na sahihi ya afisa mkuu, zinaonekana.

Mwanamke na mwanaume waliovalia mavazi ya rangi nyeusi wanaonekana wakisoma karatasi huku wakitabasamu. Nyuma yao, kuna gari cheupe lililoegeshwa.

Mkono ya mtu mmoja inaonekana imeshikilia noti za pesa za Kenya ya shilingi mia mbili na hamsini. Shilingi mia mbili inaonekana kuwa na rangi ya buluu uku hamsini ina rangi nyekundu.

Katika soko la wazi, mazao ya shamba kama vile viazi, mahindi, karoti, nyanya, maembe, pilipili hoho na ndizi yanaonekana yamepangwa kwa njia unaovutia kwenye meza.

Duka ndogo ina mchoro kama vile mayai, keki ndogo, pakiti ya maziwa, ice krimu kwenye lango.